Dawa kwa ajili ya vifaranga wanaokuwa kama vile; kuku, bata, kanga, inachanganywa kwenye chakula ili kuleta virutubisho na kuua vijidudu.

Dawa ya mbolea, inayosaidia kuleta vilutubisho, kwenye mazao aina tofauti, inamwagwa kwenye udongo, imewekwa na kujazwa kwenye gunia kubwa jeupe, tayari kwa ajili ha kuuza.

Nje ya duka linalouza dawa na virutubisho vya mimea na wanyama, wameegesha bidhaa zao kwa nje, pia yupo muuzaji akimwelezea matumizi mteja wake.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya mbwa inayotumika kuwapa hamu ya chakula, pia inatibu mifupa na imewekwa kwenye kifungashio cha boksi.

Ndani ya duka yapo makabati ya wazi yaliyopangwa dawa za aina tofauti kwa ajili ya mifugo na mimea. Zimefungashwa kwenye vifungashio vya makaratasi, maboksi na makopo.

Dawa kwa ajili ya ndege aina ya kuku inayotumika kwa kunyweshwa kupitia sindano au kuchanganya na maji, imewekwa kwenye vifungashio vya aina mbili tofauti imoja ni kwenye boksi na kingine kwenye kopo jeupe.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya ng'ombe, inayotumika kwa ajili ya kuleta virutubisho na kuhakikisha ng'ombe wanabaki salama, imewekwa kwenye vifungashio cha boksi na kopo jeupe.

Dawa kwa ajili ya mfugo aina ya mbwa tuu, inayotumika kwa kutafunwa pia inatumika kuua vijidudu kama minyoo inayowashambulia sana.

Wauzaji wa dawa na virutubisho kwa ajili ya mimea aina tofauti, wapo ndani ya duka lao, wakiwa wamevaa barakoa, huku wakiwaeleza wateja wao matumizi ya hizo vifaa.

Dawa na mbolea kwa ajili ya mazao ya viazi na vitunguu tu ambayo humwagwa shambani juu ya mashina, imejazwa na kuwekwa kwenye viroba vyeupe.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya; ng’ombe, mbuzi, kondoo inayotumika kwa kupuliziwa juu ya miili yao. Imewekwa na kuhifadhiwa kwenye kopo jeusi.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya ndege kama vile: kuku, njiwa na mabata; kwa kuchanganywa kwenye maji ya kunywa ili kuwazuia kupata maambukizi na maradhi.

Wafanyakazi ndani ya banda wakiwa wamevaa sare zenye rangi ya kijani na viatu vyeusi chini, wakishika chepeo na mifagio kusafisha mbolea iliokuwa imechanganyika na takataka kama makopo.

Dawa kwaajili ya udongo wa shambani, unaotumika kupandia mazao aina tofauti imejazwa kwenye gunia kubwa, tayari kwa ajili ya kuuza.

Dawa inayotumika kwa wanyama kama vile farasi, ng'ombe, mbuzi na kondoo kwa ajili ya kuua vijidudu waitwao minyoo na ipo salama kwa wanyama wenye mimba.

Bango linaloelezea kampuni inayotoa dawa, virutubisho kwa ajili ya mimea na wanyama pia limening'inizwa kwa juu ili kila mtu asome na kuona.

Ndani ya duka kuna makabati yaliyopangwa dawa za za aina tofauti, kama za mimea, wanyama pamoja na virutubisho, vilivyowekwa kwenye vifungashio vya aina tofauti.

Dawa kwa ajili ya mifugo aina ya ng'ombe, mbuzi na kondoo, kwa kutumia sindano huwachoma na pia inatumika ndani na nje kuua vijidudu.

Ndani ya duka linalouza dawa za aina tofauti kwa ajili ya mimea na mifugo, yupo mdada muuzaji akiwa ameyapanga kwenye magunia na viroba juu na chini ya meza na zingine kwenye makabati ya ukutani.

Dawa kwa ajili ya ng`ombe, mbuzi na kondoo inayotumika kuponyesha mafua na kuua vijidudu imewekwa kwenye kifungashio cha boksi.

Ndani ya duka ipo meza iliyotumika kuwekea dawa aina tofauti za mimea na zile za wanyama, kuleta virutubisho na kuua vijidudu kama kupe.

Dawa inayotumika kupakwa kwenye viganja na vidole vya mifugo aina ya mbwa na paka. Pia, imewekwa kwenye kifungashio cha aina ya plastiki.

Mazao aina tofauti kama vile, spinachi mchicha na mboga zilizopandwa kwenye shamba kubwa sana kwa kufuata mistari na ustadi

Zao aina ya kahawa mabichi iliyolimwa kwenye shamba kubwa, wapo wakulima wanaoivuna kwa kuichuma huku wakishikilia matawi yake na kuikusanya sehemu moja.

Mwanamke akiwa anachambua kahawa mabichi iliyopo ndani ya ghala akiwa ndani ya banda kwa ajili ya kukausha, kusafirisha na kuuza.

Mazao aina ya kabichi yenye rangi ya kijani na majani mapana yamevunwa shambani, wapo wakulima wakiyakusanya sehemu moja .

Mazao aina ya mahindi makavu yaliyovunwa kutoka shambani yamekusanywa nje ya banda moja kubwa, ambapo wapo wakulima wakiyaning'iniza kwenye vyuma.

Mazao aina ya ndizi zilizojaa kwenye mikungu ambayo inaning’inia kwenye migomba kwa juu, huku vijiti vya mbao vikishikilia kwa ajili ya kuvuna.

Mazao ya viazi vitamu vilivyolimwa kutoka kwenye shamba kubwa na kukusanywa sehemu moja. Wapo wakulima wakiyajaza kwenye vikapu vya plastiki.

Mazao aina ya nyanya yaliyolimwa kwenye shamba kubwa, yakinining'inia kutoka kwenye mti ulioshikizwa na kamba ya katani na kufungwa juu na chuma.

Mazao aina ya vitunguu vilivyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa, wapo wakulima wameyakusanya sehemu moja na pia wanajaza kwenye vyombo vya plastiki.

Mazao aina ya mahindi yakiyovunwa kwenye shamba kubwa na yamekusanywa sehemu moja, yupo mkulima akiyajaza kwenye magunia makubwa, ili kupakia kwenye gari.

Mazao aina ya viazi mviringo vilivyovunwa ndani ya shamba kubwa na kukusanywa sehemu moja kwa mafungu.

Mazao aina ya vitunguu vilivyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa, yamekusanywa na wakulima na kuwekwa sehemu moja tayari kwa ajili ya kupakia kwenye vyombo vya plastiki.

Mazao aina ya papai yaliyolimwa kwenye shamba kubwa kwa wingi, yakining'inia kwenye miti tayari kwaajili ya kuvunwa na wakulima.

Mazao aina ya mahindi makavu yenye rangi ya njano, yaliyovunwa kutoka shambani na yamekusanywa kwa kuanikwa juu ya turubai kwa kusambazwa, yupo mkulima akiyakagua na mengine kuyashikilia mkononi.

Mazao aina ya mahindi mabichi, yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa na kukusanywa sehemu moja, yupo mkulima mwenye jinsia ya kike, akiwa amebeba gunia lililojaa mazao kwenye kichwa chake.

Mazao aina ya nyanya yaliyovunwa kutoka kwenye shamba kubwa, yameshushwa na gari sehemu moja. Wapo wakulima wakiyapakia kwenye vikapu vya mbao.

Wakulima ndani ya shamba kubwa wakinyanyua mazao yao aina ya viazi vitamu walivyovivuna na kujaza kwenye vyombo vya plastiki.

Mkulima yupo kwenye bustani yake aliyopanda mazao aina tofauti kama vile spinachi, kabeji, nyanya, vitunguu kwa kutumia vyombo vya mbao na vya plastiki kama madumu.

Wakulima wa shamba wameweka mabomba marefu meusi ili kusaidia kumwagilia mimea. Pia wameyalaza katikati ya matuta kumwagilia kila shina.

Kilimo cha kisasa cha ndani ambapo mimea yenye rangi ya kijani yamepandwa kwenye vyombo vyeupe kwa mstari. Katikati kuna mashine ya umeme inayotumika katika shughuli za matunzo, kunyunyuzia maji na kumwagilia dawa.

Mashine inayotumika shambani kulimia na kupanda ikiendeshwa na mkulima, pia ina vijembe vikali kwa mbele kwa ajili ya kuchimba udongo.

Shamba la kisasa limetengenezwa kwa kutumia vioo vinavyopitisha mwanga na kusaidia kudhibiti joto na nyevu kwa ajili ya kukuza mazao, pia pembeni kuna mashine ya umeme inayotumika katika shughuli za matunzo kama kunyunyizia maji, dawa na kuangalia mashina.

Kilimo cha kisasa cha ndani ambapo mimea yenye rangi ya kijani, imepandwa kwenye vyombo vyeupe, kwa juu kuna taa na pembeni zipo mashine zinazoshughulika na matunzo kama kunyunyizia dawa, maji na kuangalia mashina.

Kilimo cha kisasa cha ndani ambapo mimea ya kijani imepandwa kwenye mistari, katikati na juu kuna mashine za umeme zinazotumika katika shughuli za matunzo kama: kunyunyizia maji, dawa, kuvuna au kuangalia afya.

Kilimo cha kisasa cha ndani ambapo mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwa mstari katikati na juu kuna mashine za umeme zinazotumika katika shughuli za matunzo kama kunyunyizia maji, dawa, kuvuna au kuangalia afya ya mashina.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia shambani inaendeshwa na mkulima, pia kwa chini linavijembe vikali vinavyosaidia kuchimba udongo.

Mashine zinazosaidia kulima na kupalilia zipo shambani zikiendeshwa na wakulima, pia zina vijembe vikali kwa nyuma vinavyosaidia kuchimba udongo.

Ndani ya kiwanda, zipo mashine za kisasa zinazotumika kupandikiza mimea kwenye vyombo vya plastiki vilivyowekwa udongo na maji.

Mashine inayotumika kulimia, kupalilia ipo shambani ikiendeshwa na mkulima. Pia ina vijembe vikali, vinavyosaidia kukata nyasi.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia lipo shambani, likiendeshwa na mkulima. Pia lina vijembe vikali, kwa nyuma husaidia kuchimba udongo.

Vyombo vikubwa chenye ukuta wa vioo kinachotumika kufugia samaki wa urembo, wenye rangi tofauti kama vile kijani, njano, nyeupe na weusi.

Samaki wa urembo wanaofugwa wenye rangi aina tofauti kama vile nyeupe, njano, nyeusi na nyekundu. Wapo ndani ya chombo kikubwa chenye ukuta wa vioo.

Ndani ya chombo kikubwa chenye ukuta wa vioo kuna samaki wa urembo wanaofugwa na kukuzwa wana rangi tofauti kama vile nyekundu, bluu, zamabrau na njano.

Ndani ya bwawa kubwa lenye maji mengi, wapo samaki aina ya kambare. Wanaofugwa na kukuzwa na pia wapo wafugaji wakiwatupia chakula.

Chombo kikubwa chenye ukuta wa vioo, kinachotumika kufugia samaki wa urembo, ambao wanye rangi ya kijani, nyeupe, nyeusi na njano.

Ndani ya bwalo lililojengwa kuna samaki wanaokuzwa wakubwa kwa wadogo wa aina tofauti kama kambale, wapo wafugaji wakiwatupia chakula.

Samaki wadogo, wenye rangi ya njano na chungwa, wapo ndani ya chombo kikubwa cha kioo, kilichojazwa maji, mimea ya aina tofauti, mawe na michanga ya baharini.

Ndani ya mabwalo yaliyojengewa na kuwekewa mashine zinazoingiza na kutoa maji. Wapo samaki wanaokuzwa wa kambale, changu na wa aina tofauti pia wapo wafugaji wakiwatupia chakula.

Ndani ya chombo kikubwa chenye ukuta wa vioo, kuna samaki wa urembo wanaofugwa na kukuzwa. Wana rangi tofauti nyekundu, dhambarau.

Ndani ya chombo kikubwa chenye ukuta wa vioo kuna samaki wa urembo wanaofugwa, wenye rangi tofauti kama vile: nyekundu, njano, zambarau nao hukuzwa kwa wakubwa na wadogo pia kuna mimea wanayoyala.

Ndani ya bwalo kubwa la kisasa lililojengewa, kuna samaki wanaokuzwa wakubwa kwa wadogo wa aina ya kambale, wapo wafugaji wakiwapia chakula na kuwabadilishia maji.

Ndani ya mabwalo yaliyojengwa kuna samaki wanaokuzwa, wakubwa kwa wadogo, wa aina tofauti; kama kambale, changu. Wapo wafugaji wakiwatupia chakula.

Ndani ya msitu mkubwa wenye miti mirefu na matawi ya kushikamana, kuna pango kubwa ambapo yupo mtalii mwenye asili ya kizungu akinyoosha mkono na kwa pembeni kuna njia iliyochongwa ambayo ina uzio wa mbao.

Mabomba marefu meupe yaliyounganika, yametobolewa kwa juu na kuwekewa udongo, mimea na mipira ya maji. Kwa ajili ya kuweka bustani ya kisasa.

Mabomba marefu yenye rangi ya kijivu yanayotumika kwenye bustani ya kisasa kwa kutobolewa kwa juu na kuwekewa maji, udongo pamoja na mimea yenye rangi ya kijani.

Kilimo cha kisasa kinachotumika kulimia mboga aina ya spinachi zilizopandwa kwenye mabomba marefu meupe na kutobolewa kwa juu kuwekewa maji na udongo.

Kilimo cha kisasa cha ndani, kinachotumia mabomba meupe yaliyounganishwa na kutobolewa kwa juu, ambapo kuna udongo, mimea na mipira ya maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba marefu meupe yaliyounganishwa na maji, pia yametobolewa kwa juu na kuwekwa udongo na mimea.

Bustani ya kisasa inayotumia vyombo vya plastiki aina ya mabomba marefu meupe yaliyotobolewa pembeni, na yamening'inizwa kwenye chuma uku yameshikilia mashina ya mboga.

Kwenye bustani inayotumia kilimo cha kisasa. Vipo vyombo aina ya mabomba meupe marefu yaliyotobolewa kwa pembeni, yamewekewa udongo na mimea.

Ndani ya shamba kubwa linalotumia mabomba marefu ya plastiki, yenye rangi nyeupe. Yameunganishwa na mipira ya maji, juu yake yametobolewa na kuwekewa mimea yenye rangi ya kijani.

Ndani ya shamba linalotumia vyombo vya plastiki aina ya mabomba meupe marefu, yaliyotumika kuwekewa udongo, maji na wapo wakulima wakipandikiza mimea.

Mabomba ya plastiki marefu meupe yaliyotobolewa kwa juu, yamewekewa maji na udongo, pia yametumika kuoteshea mimea tofauti huku yakiwa yameunganishwa na mipira.

Mabomba ya plastiki meupe yaliyounganishwa. Na pia yametobolewa kwa juu, yakawekewa maji, udongo na kupandikizwa mimea.

Shamba linalotumia mabomba ya plastiki marefu yaliyotobolewa kwa juu na kuwekewa udongo, mboga pia na maji.

Mabomba ya plastiki yaliyounganishwa na kutobolewa kwa juu, yamewekewa miche ya mimea aina tofauti; pia yana maji na udongo.

Chombo cha plastiki aina ya bomba lililotobolewa kwa juu na kuwekewa udongo, maji na mimea yenye rangi ya kijani kwa chini limeshikiliwa na mbao nyeupe pia kwa juu kuna ndoo za maji.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mabomba ya plastiki marefu meupe yaliyounganishwa na mipira ya maji, ili kusambaza virutubisho na kwa juu yametobolewa, yamewekwa mimea ya aina tofauti.

Shamba la kisasa limetengenezwa kwa kutumia vioo vinavyopitisha mwanga, husaidia kudhibiti joto na unyevu kwa ajili ya kukuza mazao kwa ufanisi.

Mazao aina ya vitunguu yaliyovunwa kutoka shambani, yamekusanywa na kuwekwa sehemu moja, yupo mkulima akitumia chombo cha bati kuyajaza kwenye magunia.

Shamba la kisasa la ndani, limetengenezwa kwa kutumia vioo, vinavyopitisha mwanga, na kusaidia kudhibiti joto na unyevu kwa ajili ya kukuza mazao kwa ufanisi, hata kama hali ya hewa hata kama hali ya hewa nje sio nzuri.

Kilimo cha kisasa kinachotumia vioo au plasitiki inayopitisha mwanga na kulifunika shamba inasaidia kudhibiti joto na unyevu kwa ajili ya kukuza mazao yaliyopandwa kwa ufanisi hata kama hali ya hewa nje sio nzuri.

Kilimo cha ndani ambapo mimea ya kijani imepandwa kwa mstari. Pia, kuna mashine zinazotumika kuangalia joto, kumwagia maji na kuangalia afya ya mimea.

Shamba la kisasa limetengenezwa kwa kutumia vioo vinavyopitisha mwanga kwa juu, ili kusaidia kuthibiti joto na unyevu kwa ajili ya kukuza mazao.

Mashine inayosaidia kulima na kupalilia shambani inaendeshwa na mkulima pia kwa nyuma ina vijembe vikali vinavyosaidia kuchimba udongo.

Ndani ya kiwanda zipo mashine na wafanyakazi waliovaa sare na kinga mikono, huku wakishughulika na kupakia nyanya kwenye vyombo vya plastiki tayari kwa ajili ya kusambaza na kuuza.

Ufugaji wa ndege aina ya kuku wa kienyeji wenye rangi ya kaki, wapo ndani ya banda kubwa wakipewa chakula na maji kwenye vyombo vya plastiki na vya bati.

Mashine inayotumika kulima na kupalilia shambani, inaendeshwa na mkulima pia inavipanga vikali, vinavyosaidia kukata nyasi na majembe ya kuchimba udongo.

Ndege aina ya kuku wadogo waitwao vifaranga, ni vya aina ya kienyeji, wapo ndani ya banda wakipewa chakula na maji na wafugaji wao.

Mashine kubwa inayosaidia kulima na kupalilia, ipo shambani ikiendeshwa na mkulima, pia ina vijembe kwa mbele vinayosaidia kuchimba udongo.

Mipira mirefu inayosaidia kumwagilia shambani, imelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji kwenye mashina ya mimea.

Mipira mirefu, inayosaidia kumwagilia shamba, ambalo ni kubwa; pia yamelazwa katikati ili kumwaga maji mengi na kuandaa shamba kuanza kulima.

Mabomba marefu meupe yanayosaidia kumwagilia shamba, yamelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji mengi kwenye mashina.

Mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagilia shamba, yamelazwa katikati na juu ya matuta ili kumwaga maji mengi kwenye mashina ya mboga.

Mipira mirefu meusi inayosaidia kumwagilia shamba imelazwa, katikati ya matuta na mashina ya mboga ili kumwaga maji mengi.

Mipira mirefu yaliyounganishwa yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, yamelazwa ili kumwaga maji katikati ya matuta.

Mabomba marefu meusi yaliyowekwa kwa ajili ya kumwagilia shamba na kulazwa katikati ya matuta, ili kumwaga maji mengi kwenye kila shina la mboga.

Mkulima mwenye jinsia ya kiume akiwa ameshikilia mpira, ambao unasaidia kumwagilia shamba na unamwaga maji mengi katikati ya mashina ya mboga.

Bomba refu linalotumika kumwagilia shamba, limelazwa katikati ya mashina ya mboga ili kumwaga maji mengi.

Mabomba marefu meusi yaliyounganishwa, yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani. Yamelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji.

Bomba refu jeupe linalosaidia kumwagilia shamba, lenye mimea yenye rangi ya kijani, limelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji mengi.

Mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagilia shamba, yamelazwa katikati ya matuta na wakulima, ili yaweze kumwaga maji mengi kwenye kila shina la mboga.

Mabomba marefu yenye rangi nyeusi, yanayosaidia kumwagilia shamba yamelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji mengi kwenye kila shina.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba, yamelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji kwa kila shina lenye mimea yenye rangi ya kijani.

Ndani ya shamba yapo mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagilia, pia wakulima wameyalaza katikati ya matuta ili kumwaga maji kwenye mashina ya mboga.

Mabomba marefu meusi yanayosaidia kumwagiia shamba, yamewekwa na wakulima katikati ya matuta, ili kumwagia maji kwa kila shina la mboga.

Mabomba marefu meusi yaliyounganishwa yanasaidia kumwagilia shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani. Yamelazwa katikati ya matuta ili kumwaga maji.

Mipira mirefu inayosaidia kumwagilia shamba yamelazwa katikati ya matuta, ili kumwaga maji mengi kwenye kila shina la mboga.

Eneo la mto uliokauka wenye maji kidogo sana umezungukwa na mimea aina tofauti yenye rangi ya kijani na miti mifupi.

Eneo lililojaa na miti mirefu yenye matawi ya kushikamana pia na nyasi kavu. katikati kuna barabara iliyochongwa inayoingia na kupita ndani.

Eneo lenye ziwa kubwa ambalo limepitisha mito yake katikati ya ardhi, iliyofunikwa na makazi, mashamba ya watu na miti mirefu kwa mifupi iliyo sambaa.

Eneo lenye milima mirefu, iliyofunikwa na mimea yenye rangi ya kijani ya aina tofauti, na kwa mbali kuna mabonde yenye udongo mwekundu.

Eneo lenye udongo mwekundu na miti iliyojikusanya sehemu tofauti, pia kuna mashamba ya watu yenye nyasi ya kijani na fupi.

Eneo lililojaa nyasi kavu pia kuna miti mirefu iliyosambaa na kuna wanyama pori waliyokusanyika kimakundi.

Eneo kubwa lenye milima na mabonde, ambalo nyasi zake zimekauka; hakuna miti wala mto unaopitisha maji kwenye hiyo mimea.

Mandhari iliyojaa milima ambayo imefunikwa na mimea aina tofauti yenye rangi ya kijan,i pia kuna miti mirefu kwa mifupi ambayo matawi yake yameshikamana na kwenye mabonde yapo makazi ya watu.

Bwawa lenye maji mengi ambalo limezungukwa na ardhi yenye nyasi kavu, pia kuna mimea yenye rangi ya kijani na miti iliyojikusanya sehemu moja.

Eneo linalolizunguka ziwa ambalo lina mito mingi inayopeleka maji, pia kuna udongo mwekundu ambao umefunikwa na mimea yenye rangi ya kijani.

Mandhari lililozungukwa na milima kwa juu, chini imefunikwa na miti mifupi kwa mirefu iliyosambaa.

Eneo linalozunguka mlima mrefu kuliko milima yote Afrika, kwa miti iliyosambaa, yenye matawi yanayoshikana na nyasi za kijani.

Watalii wapo kwenye eneo ambalo limezungukwa na milima mirefu kwa mifupi na mabonde, yanayofunikwa na mimea aina tofauti.

Eneo ndani ya pori lililojaa nyasi za kijani, miti mirefu na mifupi iliyosambaa, pia kuna wanyama pori kama twiga wenye shingo ndefu na pundamilia wenye mistari myeupe na myeusi.

Eneo kubwa lililojaa nyasi zilizokauka na kuna miti iliyosambaa, kwa nyuma kuna milima mirefu mikubwa inayoziba jua kwa upande wa pili.

Eneo lenye milima mirefu iliyozungukwa na mimea ya kijani ya aina tofauti huku kukiwepo wanyapori kama pundamilia wakila majani

Eneo lililojaa msitu mnene wenye miti mirefu kwa mifupi, matawi yake yameshikamana, pia katikati kuna bwawa la maji ambalo lina wanyama kama mamba.

Mandhari iliyojaa milima mirefu kwa mifupi, iliyofunikwa na mimea yenye rangi ya kijani ya aina tofauti, pia kuna miti iliyokusanyana na kutengeneza misitu.

Barabara iliyochongwa, katikati ya eneo lililojaa mimea yenye rangi ya kijani, nyasi na miti mirefu yenye matawi mapana, pia kuna milima kwa nyuma iliyoinuka juu.

Mandhari inayoizunguka mlima mrefu, uitwao Kilimanjaro uliojaa na miti pamoja na wanyamapori wanaokula nyasi kama tembo.

Mfugo aina ya mbuzi wenye rangi ya kaki na mapembe yaliyochongoka, wakiwa wanapewa chakula na mfugaji wao wapo shambani.

Mfugaji akiwa anawalisha mifugo yake aina ya mbuzi, kwa kuwatupia majani pumba na kuwawekea maji wakiwa wapo bandani.

Ufugaji wa nyuki kwa kutumia Vyombo vilivyotengenezwa na mbao kama makabati ambayo yamening'inizwa katikati ya miti kutegeshea nyuki kupata asali.

Mifugo aina ya mbuzi wenye rangi nyeupe, nyeusi na kaki, wakiwa wanakula majani pembezoni mwa barabara, unaofunikwa na miti mirefu kwa mifupi.

Ndege aina ya kuku wa kienyeji wanaofugwa ndani ya banda kubwa, ambalo limejengwa kwa chuma kuwawekea kuku chakula na maji wapo wafugaji wakiwaangalia.

Mifugo ya ndege aina ya kanga wenye madoa meupe na meusi wapo shambani, wakiwa wanakula nyasi na wadudu.

Ndani ya banda linalofugia ndege aina ya bata, wakiwa wanakunywa maji na kuogelea kwenye bwawa, lililojaa maji huku wakipewa chakula.

Mbegu za mazao aina ya maharage na mahindi, zilizowekwa na kujazwa kwenye vifungashio vya karatasi, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mbegu ya mazao aina ya papai iliyowekwa na kufungwa kwenye vifungashio vya karatasi, na kuning’inizwa dukani tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mbegu za njegere zilizowekwa na kufungwa kwenye kifungashio cha karatasi na kuwekwa juu ya meza, tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mbegu za mimea aina tofauti kama vile mboga, mabichi, pilipili hoho, karoti na mchicha, zinawekwa na kufungwa kwenye vifungashio vya karatasi na kuning'inizwa ndani ya duka, pia kwa juu zipo bei.

Vyombo vy plastiki vyenye rangi nyeusi na chungwa vimepangwa kwa ustadi vikiwa vimepandikizwa mbegu na udongo.

Mbegu za mazao aina ya kabichi zenye rangi ya kijani zilizowekwa kwenye kifungashio chenye karatasi pia limewekwa juu ya meza.

Mbegu za mazao aina ya nyanya, zimewekwa na kufungwa kwenye kifungashio cha karatasi na kuwekwa dukani kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Mbegu za mazao aina tofauti, zimejazwa na kuwekwa kwenye vikapu vilivyofumwa na ndoo za plastiki, kama vile: maharage mekundu na meusi, pia mahindi na karanga.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile: kabeji, mchicha, pilipilihoho, bamia na vitunguu vimewekwa na kufungwa kwenye vifungashio vya karatasi na kuning’inizwa dukani.

Mbegu za mazao aina ya nyanya, zilizowekwa na kufungwa kwenye kifungashio cha karatasi, tayari kwa ajili ya kuwauzia wakulima wateja.

Mbegu za mazao aina tofauti, kama vile karoti, vitunguu, bamia, tango pilipili na pilipili hoho zimewekwa na kufunga kwenye vifungashio vya karatasi na kuning'inizwa ndani ya duka.

Mabomba marefu yanayosaidia kumwagilia shamba, yamewekwa na wakulima katikati ya matuta, ili kumwagia kila shina maji mengi.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile; vitunguu, nyanya, mboga na kabichi zilizowekwa na kufungwa kwenye vifungashio vya karatasi pia zimening'inizwaa dukani.

Mbegu za mazao aina ya maboga, zimewekwa kwenye kifungashio cha karatasi tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja ndani ya duka.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile; kabeji, pilipili hoho, matikiti vitunguu na bamia vimewekwa na kufungwa katika vifungashio vya makaratasi na vimening'inizwa.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile kabeji, mchicha, matango, bilinganya, yamewekwa kwenye vifungashio vya nailoni huku vimening'inizwa kwenye kabati la chuma la wazi ndani ya duka.

Mbegu za mazao aina tofauti kama vile pilipili, bamia, hoho, kunde pamoja na vitunguu vimewekwa na kujazwa kwenye vifungashio vya karatasi, na kuning'inizwa dukani.

Mfugo aina ya mbwa, mwenye rangi ya kaki. Akiwa nje ya banda lake lililotengenezwa kwa mbao na bati. Anakula chakula kilichowekwa kwenye vyombo vya bati.

Wafugaji wa mbwa wakiwa wamewaweka kwenye mabanda yao ya chuma, ndani ya gari linalotumika wasafirisha kwa ajili ya kuuza.

Mfugaji wa mbwa mwenye jinsia ya kiume akiwa amevaa suruali nyeusi huku akimshika mbwa ambaye anahisi kuwa ana tatizo.

Mfugo aina ya mbwa wenye rangi nyeusi na mwingine rangi nyeupe, wapo ndani ya banda lililoegeshwa nyuma ya ukuta, wakiwa tayari kwa ajili ya mawindo.

Banda la mbwa lililotengenezwa kwa mbao na mabati, mfugo yuko kwa juu akiwa anawinda kwa chini viko vyombo vyake vya kulia chakula na maji.

Vibanda vya kufugia wanyama kama: mbwa na paka, pia na sungura na visimbilisi, vilivyotengenezwa kwa mbao na bati.

Mbwa mwenye masikio marefu na mwenye rangi nyeusi na kaki, yupo ndani ya banda lake lililotengenezwa kwa mbao na bati.

Bango lililotengenezwa linaloelezea huduma zinazotolewa kwenye kampuni iitwayo "animals choice", inayohusika na mbwa, paka, sungura na visimbilisi.

Mfugo aina ya mbwa, akiwa ametoa ulimi wake nje, yupo ndani ya banda lililotengenezwa kwa chuma, akipewa chakula na maji na sehemu ya kulia.

Wanyama pori aina ya mamba wenye matumbo makubwa na midomo mirefu, wapo ndani ya msitu wakiwa kwenye mawindo tayari kwa ajili ya kula chakula.

Mnyamapori mwenye rangi ya khaki juu, chini mweupe, pia ana mapembe mawili kichwani marefu yaliyochongoka; yupo msituni akila nyasi za chini.

Mnyamapori aitwaye mamba, akiwa pembezoni mwa ziwa lililozungukwa na miti mirefu kwa mifupi, tayari kwa ajili ya kuwinda.

Wanyamapori waitwao twiga wenye shingo ndefu, wapo katikati ya msitu; wenye nyasi za kijani na miti mirefu na mifupi.

Mnyama pori aitwaye nyani, mwenye uso uliojaa manyoya yenye rangi meupe na meusi, amesimama katikati ya shamba lililolimwa mahindi.

Mnyama pori aitwaye nyani yupo katikati ya msitu, akiwa anakula majani, kutoka kwenye miti mirefu aliyokuwa amesimama.

Kwenye mbuga za wanyama, eneo lenye msitu mnene unaotunzia wanyama pori aina tofauti kama vile twiga wenye shingo ndefu na nyoka wanaoning'inia kwenye matawi.